Simu inashikiliwa kwa mkono, ikionyesha skrini nyeusi yenye orodha ya uchaguzi za huduma za kifedha. Orodha hiyo inajumuisha send money, withdraw cash, buy airtime, mshwari, lipa na m-pesa na my account . Kidole kinakaribia kugusa chaguo la lipa na m-pesa.

Nyenzo za fedha za sarafu zimetawanyika. Zina rangi ya dhahabu na fedha zikionyesha thamani tofauti. Baadhi zimewekwa juu na zingine zikitengeneza mrundo mdogo. Zingine zinaonyesha maelezo ya nambari ishirini na zingine michoro ya uso.

Gari aina ya pickup ya rangi ya kijani ya mizaituni ime park kwenye nyasi. Gari lina milango minne na sehemu ya kubeba mizigo iliyowazi nyuma. Miti mirefu imesimama nyuma ya gari. Mwanaume mmoja amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari. Anga linaonekana kuwa wazi.

Baiskeli nyeupe na kijani imesimama mbele ya duka iliyo na mlango ya rangi ya kijani kibichi na ishara Mpesa, ndani kuna friji nyekundu upande wa kushoto kuna mlango nyeusi uliyo na nembo ya Nissan.

Vidole vya mkono vimeshikilia noti za Kenya. Noti hii ya elfu moja yenye rangi ya hudhurungi iko mbele ikifatwa na noti ya mia tano yenye rangi ya kijani na noti ya mia moja ya rangi ya zambarao. Maanthari ya nyuma yanaonyesha ni sakafu ya rangi hudhurungi pia.

Wanaume wawili, mmoja aliyevaa shati ya samawati mwengine ya machungwa, wamekaa nje ya duka lililo na kuta ya kijani na nembo ya M-pesa na ya Airtel. Kifaa cha kupozea kinywaji kimeegeshwa karibu. Wanaume hao wametulia wakionekana kupumzika.

Safu ya magari meupe imepangwa sawasawa kwenye eneo la maegesho pana. Magari hayo kuanzia upande wa kushoto ni makubwa yakiendelea yakiwa madogo kuelekea upande wa kulia. Anga la buluu lenye mawingu meupe linatanda juu likiongeza uzuri wa mandhari.

Magari matatu yamepangwa kwenye safu ndani ya chumba kikubwa chenye sakafu inayong'aa. Magari hayo ikiwemo moja nyeupe, ingine nyekundu na la tatu nyeusi. Mwangaza unaangukia kwenye sakafu.

Mkono wa mwanamke wenye ngozi nyeupe na vidole vilivyopakwa rangi nyekundu inampa mwanaume vifunguo vya gari. Mwanamke huyo amevaa koti nyeusi lililo na mistari nyeupe naye mwanaume amevalia koti nyeusi na shati jeupe. Gari jekundu linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya biashara au uuzaji wa magari.

Mkono umeshika simu ambao skrini wake uko katika menu ya M-pesa. Skrini inaonyesha chaguzi kama kutuma pesa, kutoa fedha, kununua muda wa maongezi, mikopo na akiba, lipa na M-pesa na akaunti yangu. Nyuma bango la kijani kibichi la Safaricom linaonekana likiwa na maneno LIPA NA M-PESA.

Eneo la soko lililo na ndizi nyingi zinazoning'inia. Mkungu wa ndizi za kijani kibichi ziko mbele huku ndizi za manjano zilizokomaa zikining'inia nyuma. Chini rundo kubwa la nyanya nyekundu unaonekana, inaashiria duka la matunda na mboga likiwa na bidhaa safi zinazouzwa.

Kipima mwendo kasi yenye alama ya kasi kutoka sufuri hadi mia mbili sitini inaonekana. Sindano nyeupe inalenga sufuri chini yake kuna mita ndogo inayoonyesha kiwango cha mafuta ya dizeli. Kwenye upande wa kulia taa nyekundu zinaangazia sehemu ya dashboard . Mwanga hafifu inaangukia eneo lote.

Duka dogo la saluni la urembo lenye mlango wa kijani kibichi kilichoandikwa maneno 'salon' kimewekwa katikati. Bidhaa za vipodozi zimepangwa ndani ya glasi. Kiti cha mbao chenye kikalio nyekundu kimekaa mbele ya duka. Sakafu ni ya marumaru. Bango la Airtel limewekwa karibu na mlango upande wa kushoto.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya imeonyeshwa pande zote mbili. Upande wa mbele kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya pamoja na nembo ya benki kuu ya Kenya. Upande wa nyuma unaonyesha kikundi cha tembo wakiwasilisha wanyama pori wa nchi. Rangi kuu za noti ni zambarau, hudhurungi na kijani.

Simu ya kulipia ya pesa pal ya rangi nyeusi inashikiliwa mikononi ya mwanamke ikionyesha malipo ya pesa elfu sitini na mbili , kadi ya visa ya blu imewekwa chini yake ikisubiri kukamilisha malipo ikionyesha mchakato wa ununuzi.

Watu wanne wenye furaha wanakula mlo. Baba aliyevaa shati la samawati iliokolea na watoto wakiwa wawili mvulana na msichana wameketi mezani wakitabasamu kwa furaha. Kwa watoto hao kila mmoja ana bakuli la chakula mbele yake. Mvulana ameshika kijiko kikiwa na chakua naye msichana ana glasi ya juisi ya machungwa. Mama amesimama nyuma yao akishika kikombe na kutabasamu.

Duka la maziwa lenye kuta nyeupe la Kieni Dairy Products limited limesimama wazi. Bango kubwa la kijani na nyeupe lenye jina la kampuni na picha ya ng'ombe limebandikwa juu. Mtu mmoja aliyevalia koti ya buluu, anaingia dukani. Mlango umefunguliwa ukionyesha baadhi ya bidhaa ndani. Madirisha yana picha za matangazo na nje kuna chupa kikubwa cha chuma.

Duka dogo lenye kuta ya samawati limefunguliwa likionesa ndani bidhaa mbalimbali. Mlango wake wa kijani kibichi una mabango yenye nembo ya Mpesa. Barabara ya mbele imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kijivu. Rangi ya duka ni hafifu.

Wanaume wenye ngozi ya rangi nyeusi na mwanamke mweupe wanasoma nyaraka, mwanaume amevalia suti nyeusi na shati jeupe. Mwanamke amevalia koti nyeusi wako ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na gari jeupe linaloonekana nyuma.

Duka ndogo lenye milango miwili ya kijani imefunguliwa. Milango ina matangazo mengi baadhi yakionyesha huduma za Airtel na Safaricom. Ndani ya duka, bidhaa mbalimbali kama vile mipira mitatu inaonekana. Inje chupa mbili kubwa zenye rangi ya buluu zimewekwa. Wanaume wawili wamekaa kwenye benchi inje ya duka karibu na uchafu uliozagaa chini.

Mkono moja uliovaa shati yenye mistari nyeusi na kijivu kimeshikilia bunda la noti. Noti za shilingi elfu moja za Kenya zimefungwa vizuri. Mkono mmoja unatoa pesa huku mwingine ukipokea. Mazingira ya nyuma hayaonekani wazi.